Hiki ni kituo cha umeme kuna wafanyi kazi wakirekebisha nyanya za umeme kwenye nguzo. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya kazi kwenye nguzo mmoja wao akiwa amesimama kwenye ngazi, kuna gari aina ya basi na magari mengine barabarani.

Mazingira ni kituo cha umeme. Kuna nguzo ya umeme iliyo na transfoma na nyaya nyingi zilizounganishwa. Nguzo hiyo imesimama wima na transfoma kubwa ya rangi ya bluu imewekwa juu yake. Transfoma inaonekana kuwa na vipande vya kupozea na nyaya nyingi zinazotokana ndani yake. Mandhari ya nyuma ni anga ya bluu na miti.

Hiki ni kiwanda cha umeme. Kiwanda hiki kina sehemu mbalimbali kama vile mabomba, mitambo na mnara mrefu ambapo moshi unatoka. Kiwanda hiki hutumia nguvu ya joto kutoka ardhi kuzalisha umeme.

Mandhari ni ya kituo cha umeme, kuna gari la kuinua linalotumika kufanya kazi kwenye njia za umeme. Gari hilo lina mikono mirefu unaonyooka, ambao unaweza kuinuliwa na kushushwa na kikapu au jukwaa mwishoni ambapo wafanyikazi wanaweza kusimama wakati wanafanya kazi. Gari hilo limeegeshwa karibu na miti na nyaya za umeme.

Kategoria ni ya kituo cha umeme. Kuna mandhari ya nje wakati wa machweo ikiwa na nguzo za umeme zilizo simama katika mstari kuelekea upeo wa macho. Anga limepakwa rangi za bluu machungwa na mawingu meupe likionyesha mwangaza wa jua linalozama.

Mazingira ni ya kituo cha umeme. Kuna mnara wa umeme mkuu uliojengwa kwa chuma, ambao hutumika kusafirisha umeme wa nguvu za juu. Mnara huu una muundo wa kimiani ukiwa na vipande vingi vya chuma. Mnara umesimama katika eneo wazi lenye nyasi na miti michache.

Hii ni kituo cha umeme. Kuna transformer la umeme lililowekwa kwenye nguzo ya mbao. Transformer hili lina rangi nyeusi, na lina vipenyo vingi vinavyopitisha hewa. Nguzo ya mbao ina waya nyingi, za umeme zilizounganishwa nayo. Tanga ya bluu inaonekana, na miti.

Mandhari ni ya kituo cha umeme, kuna mtazamo wa anga wa kiwanda kilicho karibu na mlima. Kiwanda kinaonekana kutoa moshi mwingi ambao unaweza kuwa ishara ya shughuli za uzalishaji au uchafuzi wa mazingira. Mlima ulio nyuma ya kiwanda unafunikwa na uoto wa miti, anga ni ya wazi na kuna mawingu machache.

Mazingira ni kituo cha umeme. Kuna milima iliyofunikwa na mimea mingi ya kijani na nguzo za umeme zilizopangwa kwenye mteremko wa mlima. Mandhari hio inaonekana chini ya anga ya bluu angavu.

Hivi ni vituo vidogo vya umeme ,kuna hoteli iliyoitwa Waridi Paradise Hotel na Sweets, iliyokaribu na barabara . Kuna magari kadhaa yaliyokuwa kwa barabara, kuna mtu amesimama karibu na ngazi iliyoegemea kwenye nguzo ya umeme , mandhari ya nyuma ina miti na anga ya bluu lenye mawimbi meupe.

Mandhari ni ya kituo cha umeme. Kuna mnara wa waya za umeme. Mnara huu ni sehemu ya mfumo wa usafirishaji wa umeme, unaotumika kusafirisha umeme kutoka kituo kimoja hadi kingine . Watu wanaonekana chini ya mnara, labda wafanyikazi wa matengenezo. Mandhari inaonekana kuwa ni eneo la mashamba labda karibu na kituo kidogo cha umeme.

Mandhari ni ya kituo cha umeme. Kuna transfoma la umeme lililowekwa kwenye nguzo mbili za mbao. Transfoma hilo lina rangi la buluu na lina nyaya nyingi zinazounganisha kwenye nguzo. Nguzo hizo zinasimama wima na zina alama nyekundu kuashiria hatari. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na angaa la mawingu.

Mazingira ni ya kituo cha umeme, kituo hiki kina transformer kubwa miundo ya chuma iliyosaindia nyaya za umeme. Na bidhaa vingine vinavyohitajika kwa ajili ya kupokea na kusambaza umeme. Kituo kipo wazi na kuna uzio kuzunguka eneo hilo.

Mazingira ni ya kituo cha umeme. Kuna mtazamo wa juu wa kituo cha umeme wa jua kilicho katika eneo la kijani kibichi. Paneli nyingi za sola zimepangwa kwa safu na nguzo zikichukua sehemu kubwa la eneo iliyozungushiwa na uzio. Mandhari ya kijani kibichi inaonekana pande zote za kituo.

Hiki ni kituo cha umeme. Kuna majengo makuu ya kituo ya umeme ambayo yanaonekana kama miundo mirefu ya kijivu iliyopangwa sambamba. Eneo hilo limezungukwa na ardhi ilio wazi na mimea michache. Kuna miundo midogo midogo na vifaa vingine vinavyoonekana karibu na majengo.

Mazingira ni ya kituo cha umeme. Kituo hiki kina transfoma kubwa, swichi na vifaa vingine ambavyo vinasaidia kudhibiti mtiririko wa umeme. Nguzo za umeme zinaonekana zikiingia na kutoka kituoni zikipeleka umeme kwa maeneo. Mandhari ya nyuma ni anga ya buluu yenye mawingu meupe.

Mazingira ni ya kuhifadhi na usimamizi wa rasilimali asili. Kuna eneo lenye uchafu mingi. Kuna takataka zilizotapakaa kila mahali na majengo duni yanayoonekana nyuma. Watu wachache wanaonekana mbali, karibu na majengo hayo. Maji machafu yanapita mbele ya takataka hizo na kuonyesha hali mbaya ya usafi.

Mandhari ni ya uhifadhi na usimamizi wa rasilimali. Kuna simba aliyekufa amelala chini na askari amesimama karibu naye akiwa ameshika bunduki. Askari huyo amevaa sare za kazi.

Haya ni mazingira ya uhifadhi na usimamizi wa rasilimali asili. Kuna mbweha anaonekana akiwa amesimama kwenye nyasi , mbweha huyo, ana manyoyoa ya rangi ya kahawia na nyeusi mgongoni, ana mkia mrefu mweusi. Nyasi ni za kijani kibichi na kuna maua madogo madogo meupe yaliyotawanyika.

Mazingira ni ya uhifadhi na usimamizi wa rasilimali. Kuna mwanaume akiwa ameketi kwenye gari la mkokoteni, lililojaa maadumu ya maji. Mkokoteni umejazwa na maadumu mengi ya plastiki ya rangi mbalimbali hasa bluu na njano. Mwanaume huyu amevaa shati nyeusi na suruali kijivu na anaonekana amechoka. Mandhari ya nyuma inaonyesha eneo la mashamba.

Hii ni mazingira ya uhifadhi na usimamizi wa raslimali asili. Kuna mandhari ya milima, miti, vichaka na nyasi. Nyuma ya picha hii kuna mawingu meupe na anga ya buluu amabayo yanaonyesha hali ya hewa mzuri.

Mandhari ni ya uhifadhi na usimamizi wa rasilimali asili. Kuna watu wawili wakiwa wamebeba mifuko mikubwa meupe ya taka. Watu hawa wanaonekana kuwa katika eneo la wazi, lenye nyasi na taka mbalimbali zilizotupwa. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya kijani na taka zilizotawanyika.

Mazingira ni ya uhifadhi na usimamizi wa rasilimali ya asili. Kuna kikundi cha wanawake na watoto wakiwa wamesimama pamoja. Wengi wa wanawake wamebeba watoto wadogo mgongoni mwao kwa vitambaa. Wanawake wamevaa nguo za rangi tofauti na baadhi yao wamefunika vichwa vyao. Madhari ya nyuma ni miti ya kijani kibichi.

Kunaonekana nyani ameketi juu ya uzio wa mbao wenye rangi mbalimbali. Nyani huyo ana manyoya ya kijivu na uso mweusi. Anaonekana akitazama upande wa kulia ya picha. Mandhari ya nyuma kuna slide nyekundu ya watoto na miti.

Mazingira ni ya uhifadhi na usimamizi wa raslimali asili. Manthari ni ya mtu unaopita katikati ya eneo lenye miamba na mimea. Mto umechafuka kutokana na taka lililojaa na unaonekana kupita katikati ya eneo lenye mimea mingi upande zote. Kuna daraja inayopita juu ya mto na magari yanayosafiri kupitia daraja hilo.

Mazingira ni ya uhifadhi na usimamizi wa rasilimali. Kuna kundi la watunza wanyama wakilisha tembo wadogo maziwa. Watu hawa wamevaa nguo za kijani kibichi na buti za mvua huku tembo wadogo wakinywa maziwa kwenye chupa kubwa. Mandhari ni ya hifadhi ya wanyama pori.

Mazingira ni ya uhifadhi na usimamizi wa rasilimali asili. Kuna eneo kubwa la takataka lililojaa taka mbalimbali ikiwa ni pamoja na mitungi ya maji ya plastiki na makaratasi ya kila aina ya rangi. Mandhari ya nyuma ni anga ya bluu na mawingu meupe.

Haya ni mazingira ya uhifadhi na usimamizi wa rasilimali. Kuna kifaru wawili wanaonekana wakitembea kwenye nyasi. Kifaru mmoja anaonekana mkubwa kuliko mwingine. Mandhari ya nyuma inaonyesha anga ya buluu lenye mawingu meupe na miti michache.

Haya ni mazingira ya uhifadhi na usimamizi wa raslimali asili. Kuna twiga anaonekana akisimama kwa mazingira ya kiafrika. Twiga huyu anaonekana akiwa na rangi ya kahawia iliyo na madoa meupe. Mandhari yake ina miti na nyasi ikionyesha eneo ya porini.

Mazingira ni ya uhifadhi na usimamizi wa rasilimali. Kuna kobe wawili wakitembea juu ya ardhi yenye mawe na tafakari yao inaonekana kwenye maji. Rangi ya magamba ya kobe hao ni kahawia na nyeusi. Mazingira yanaonekana kuwa kavu na ya mawe labda yanafaa kwa makazi ya kobe.

Mazingira ni ya uhifadhi na usimamizi wa rasilimali asili. Kuna njia iliyozungukwa na miti mingi na mimea. Njia hii inaonekana kuwa imetengenezwa na mawe na inaelekea moja kwa moja kupitia eneo lenye miti. Miti na mimea pande zote mbili za njia huunda mazingira ya asili.

Mazingira ni ya uhifadhi na usimamizi wa rasilimali asili. Kuna chui aliyepumzika kwenye nyasi. Chui huyo ana manyoya yenye madoa meusi, kichwa kidogo na mwili mrefu. Nyasi zinazomzunguka ni za kijani na kahawia na kuna miti michache nyuma.

Mazingira ni ya uhifadhi na usimamazi wa rasilimali. Kuna mnyama anayefanana na swala anayeonekana akikimbia kwa mwendo wa kasi. Mnyama huyu ana rangi ya kahawia na nyeupe upande wa chini wa mwili wake. Ana pembe ndefu zilizopinda na miguu miembamba. Mandhari ni ya nyasi kavu na kijani.

Kategoria ni ya uhifadhi na usimamizi wa raslimali ya asili. Kuna chui akiwa amefungwa ndani ya uzio wa chuma. Chui huyo anaonekana amesimama na anaangalia juu. Chui ako na madoa nyeusi kwenye manyoya yake ya rangi ya kahawia na nyeupe.

Mazingira ni ya uhifadhi na usimamizi wa rasilimali. Kuna mfanyikazi wa hifadhi wa wanyama pori akimlisha tembo mnyonge maziwa kutoka kwenye chupa mkubwa. Picha inaonyesha tembo akishikilia chupa kwa mdomo wake huku mfanyikazi akishikilia chupa. Mandhari ya nyuma ya picha ni miti na nyasi.

Huu ni uhifadhi na usimamizi wa rasilimali asil. Kuna kitu la watu ambao wengi wao wamevaa jaketi za usalama zenye rangi ya kijani kibichi wakifanya kazi kwenye eneo wazi lenye udongo. Wanaonekana kuwa wanashirikiana katika kazi ya kupanda miti. Mandhari ya jumla inaashiria eneo lenye vifuzi na uchafu pamoja na maji.

Hii ni katika uhifadhi wa mazingira na raslimali asili kuna pundamilia akiwa amesimama kwenye nyasi. Pundamilia ni mnyama anayejulikana kwa mistari yake nyeusi na nyeupe. Mandhari ya nyuma ni miti na mimea ya kijani kibichi.

Kategoria ni ya uhifadhi na usimamizi wa rasilimali. Kuna eneo la nje lenye miti, njia ya kutembea iliyotengenezwa kwa mawe na uzio mdogo. Kuna miti mirefu yenye majani mengi na kivuli na njia ya kutembea imetengenezwa kwa mawe yaliyopangwa.

Hii ni kwenye mazingira ya uhifadhi. Kuna wanafunzi wanaonekana wakiwa wameketi kwenye madawati yao darasani. Wamevaa sare za shule za rangi samawati. Wanafunzi hawa wanaangalia skrini ya kompyuta iliyokuwa mbele yao. Skrini ya kompyuta inaonyesha picha na maandishi madogo. Kwenye meza kuna kitabu na kalamu ya rangi.

Mazingira ni ya uhifadhi na usimamizi wa rasilimali asili. Kuna eneo lililoathiriwa na mafuriko labda maporomoko ya ardhi ambapo nyumba zimebomoka na kuna matope mengi. Watu wanaonekana wakitembea kwenye matope na mazingira yaliyoharibika. Hali inaonekana kuwa mbaya na kuna uharibifu mkubwa wa mali na mazingira.

Mandhari ni ya; uhifadhi na usimamizi wa rasilimali. Kuna mnyama aliyeitwa bongo, bongo, hupatikana katika msitu ya milima ya Kenya. Mnyama huyu ana manyoa ya kahawia yenye mistari mieupe na pembe ndefu zilizopinda.

Hili ni eneo kubwa la takataka lililojaa taka mbalimbali ikiwa ni pamoja na nguo na zingine. Kuna watu wanaonekana wakichambua taka hizo. Mandhari inaonekana kuwa ya eneo la jaa ikiwa na majengo, mto yenye maji chafu na nyaya za stima.

Mazingira ni ya uhifadhi na usimamizi wa rasilimali asili. Kuna mandhari ya Kiafrika wakati wa machweo. Mti mkuu wenye matawi mengi umechorwa kama kivuli cheusi dhidi ya anga ya machweo, ambalo lina rangi za waridi, zambarau na machungwa. Jua linachomoza au linatua chini ya upeo wa macho likitoa mwanga mwangavu .

Kunaonekana mnara wa kumbukumbu uliojengwa kwa mawe ukiwa na nembo katikati. Nyuma ya mnara kuna jengo refu lenye madirisha mengi na mbele yake kuna uzio wa chuma. Watu wengi wamesimama nyuma ya uzio, wengine wakitembea, wakiangalia mnara.

Kwenye mazingira ya uhifadhi kunaonekana eneo la mtaa duni ulioadhiriwa na mafuriko. Kuna maji yanaonekana mbele ya majengo yaliyoharibika, kuna uchafu mwingi, kuna watu wanaoonekana wakitembea. Mazingira yanaonyesha hali mbaya ya maisha katika eneo hili.

Mazingira ni ya uhifadhi na usimamizi wa rasilimali asili. Kuna mandhari ya makazi duni yaliyojaa nyumba zilizojengwa kwa bati na mbao. Nyumba hizi zimejengwa kwa msongamano mkubwa kwenye mteremko wa kilima na kuonyesha hali ya maisha duni. Mandhari ya kijani kibichi inaonekana kwa umbali.

Mazingira ni ya uhifadhi na usimamizi wa rasilimali asili. Kuna mwanamke akipanda mti, yeye ameshika jembe na anachimba shimo ardhini. Wanaume watatu wamesimama nyuma yake wakiangalia. Mmoja wao amevaa sare ya kijeshi na ameshika birika la maji. Mandhari ya nyuma ni miti na nyasi.

Jaya ni mazingira ya uhifadhi na usimamizi wa raslimali asili. Kuna mti mzee ulio kavu ukiwa umekufa na umesimama wima juu ya maji kwenye bwawa. Mandhari ya nyuma inaonyesha majani mabichi ya mti na vichaka.

Kategoria ni ya uhifadhi na usimamizi wa rasilimali. Kuna mandhari ya mji duni iliyo adhiliwa na mafuriko. Majengo yamejengwa kwa vifaa duni kama vile mabati na yanaonekana kuwa yamejengwa karibu sana na mto.

Mazingira ni ya uhifadhi na usimamizi wa rasilimali asili. Kuna mkusanyiko wa mabomba ya plastiki ya rangi ya bluu yaliyopangwa kwa mtindo wa duara, ikionyesha mwanga mweupe katikati. Mabomba haya yanaonekana kama yale yanayotumika kwa kawaida katika mfumo wa maji au usafi wa mazingira. Mpangilio wao unatoa hisia ya kina na mtazamo.

Hii ni mazingira ya uhifadhi na usimamizi wa rasilimali. Kuna swara wawili, wenye pembe ndevu wakiwa wamesimama katika mazingira ya nyika. Swara hawa wanaonekana wakiwa na rangi ya kahawia mgongoni na nyeupe upande wa chini. Nyuma yao kuna gari jeupe lenye watu ndani. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa na nyasi kavu na miti michache.

Mazingira ni ya uhifadhi na usimamizi wa raslimali kuna sanamu tatu za askari. Kila sanamu inaonyesha askari amesimama wima wamevaa sare za kijeshi na wakiwa na silaha. Sanamu zote zimetengenezwa na chuma na inaonyesha maaskari wakishika bunduki.

Mazingira ni ya uhifadhi na usimamizi wa rasilimali asili. Kuna maporomoko ya maji, maji yanatiririka chini kutoka juu ya miamba mikubwa na kuna mimea ya kijani kibichi kando kando ya maporomoko hayo. Miamba inaonekana kuwa ya asili na imechongwa na maji kwa muda mrefu.

Haya ni mazingira ya uhifadhi na usimamizi wa rasilimali asili. Kuna bwawa yenye maji yenye rangi ya tope lililokaribu na miamba na mimea. Upande wa kushoto wa bwawa inaonekana kuwa na mchanga au udongo mwingi na mimea na nyasi. Ndani ya bwawa kuna wanyama aina ya mamba.

Mazingira ni ya uhifadhi na usimamizi wa rasilimali. Kuna kundi la Wamaasai wakiwa wamekusanyika pamoja. Wengi wao wamevaa shuka nyekundu, nguo za kitamaduni za Maasai. Baadhi yao wameshika fimbo ambao inaweza kuwa sehemu ya mavazi yao ya kitamaduni au hutumika kama msaada wa kutembea.

Mazingira ni ya uhifadhi na usimamizi wa rasli mali. Mandhari ya anga ya mji wa Nairobi unaonekana. Kuna majengo marefu, barabara na miti inayoonekana. Anga ina mawingu na kuashiria hali ya hewa ya mawingu.

Mazingira ni ya uhifadhi na usimamizi wa rasilimali asili. Kuna kundi la wanaume na wanawake waafrika, wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni. Wanaonekana kuwa wanapiga ala za muziki. Wengi wao wanaonekana wakiwa wamevaa shanga za rangi shingoni. Mandhari ya picha hili inaonyesha miti na nyasi.

Hu ni usafiri wa umma. Kuna basi la abiria la rangi la samawati iliyoiva na mstari ya njano na nyekundu. Basi hilo lina maandishi MetroTrans na nambari la usajili kwa nyuma. Basi hilo pia limeegeshwa pembezoni mwa barabara na watu wachache wamesimama karibu nalo.

Mazingira ni ya usafiri ya umma. Kuna gari la abiria lililoegeshwa barabarani. Gari hilo lina rangi ya buluu nyeupe na machungwa na inaonekana kuwa tupu. Huku milango yake ikiwa wazi. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi hilo. Mandhari ya nyuma ina majengo na barabara.

Mazingira ni ya usafiri ya umma. Kuna mwanaume amesimama barabara akiwa na bango. Bango hilo limeandikwa maandishi kama vile Community, Upperhill, TSC, Equity na mengineo. Nyuma yake kuna basi la rangi ya kijani na watu wengine. Inaonekana kama matangazo na huduma za usafiri.

Kategoria ni ya usafiri ya umma. Kuna kituo cha mafuta na magari ya abiria yaliyoegeshwa. Gari moja la abiria linaonekana likiwa limefunguliwa mlango na kuna watu wamesimama karibu nalo.

Huu ni eneo ya usafiri wa umma, kuna magari ya usafiri yaliyoegeshwa katika kituo cha mabasi. Upande wa kulia ya picha, kuna basi lenye rangi nyekundu na maandishi ya rangi nyeupe. Mandhari ya nyuma kuna maduka na watu wakiwa shughuli mbalimbali.

Kategoria ni ya usafiri ya umma. Kuna barabara yenye andaki iliyoandikwa (Don't Overspeed) juu yake. Kuna gari ndogo la abiria likipita kwenye handaki hilo na gari lingine limeegeshwa pembeni ya barabara. Watu wamesimama karibu na kona ya barabara.

Hii ni katika eneo la usafiri ya umma. Kuna barabara yenye magari na watu wawili wamesimama kando ya barabara. Kuna lori leupe lililoegeshwa upande wa kushoto wa barabara na magari mengine yanayoonekana kwa umbali.

Mazingira ni ya usafiri ya umma kuna basi la abiria lililopakwa rangi ya bluu na njano likiwa limeegeshwa pembeni ya barabara. Abiria kadhaa wanaonekana wakipanda basi hili, huku wengine wakiwa wamesimama nje wakisubiri kupanda. Mandhari ya nyuma ni miti na majengo.

Mandhari ni ya usafiri ya umma. Kuna barabara kuu yenye magari kadhaa yanayotembea. Kuna kivuko cha watembea kwa miguu juu ya barabara. Upande wa kushoto wa barabara kuna zege na upande wa kulia kuna miti na mijengo.

Hii ni eneo la usafiri ya uma, kuna mtu ameshikilia mabano mawili bano moja lina nambari nne kubwa, na orodha ya majina chini yake. Bango la pili, lina nambari hamsini, linaashiria bei ya matatu. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti, majengo na watu, watu wakiwa wamesimama, wengine wameketi na wengine wakitembea.

Huu ni usafiri wa umma. Kuna magari madogo meupe kwenye barabara unaoelekea upande wa kulia na kuna mabasi mawili yanayoonekana upande wa nyuma. Polisi wa trafiki wanaonekana kusimamia trafiki. Mandhari ya nyuma inaonyesha watu, majengo na miti.

Huu ni usafiri wa umma, kuna basi wawili wanaonekana wakielekea upande mwingine wa barabara ilhali gari nyeusi ikielekea upande nyingine wa barabara. Abiria pia wanaonekana wakitembea kwa barabara wengine wakiwa wameketi huku nyuma. Mandhari ya nyuma ni majengo na miti.

Mazingira ni ya usafiri ya uma, kuna barabara kuu yenye magari kadhaa barabara inaonekana kuwa na njia nyingi za magari na imepambwa kwa alama za barabarani na vizuizi vya usalama. Kuna miti na ishara za barabarani pembezoni mwa barabara anga ni ya mawingu.

Kunaonekana kituo cha mabasi. Kuna mabasi yaliyoegeshwa, na watu wakitembea pande zote za barabara, wengine wakiwa wamebeba mizigo. Mijengo za biashara yanaonekana pande zote za barabara. Kuna mtu anaonekana ameketi juu ya kitoroli samawati akiwa amevalia sharti ya rangi ya samawati.

Mazingira ni ya usafiri wa umma. Kuna barabara iliyonyooka yenye watu wachache wakitembea kando yake. Barabara inaonekana kupita eneo la mjii au kitongoji kutokana na uwepo wa majengo na miti pande zote mbili. Kuna watu kadhaa wanaotembea kando ya barabara, wengine upande mmoja na wengine upande mwingine.

Huu ni usafiri wa uma kuna basi la abiria lililo pambwa kwa rangi na michoro mbali mbali ikiwa na jina kwenye mabano Cataplan. Watu karibu na basi hilo wengine wakitembea madhari inaonekana kuwa na maduka ya magorofa.

Huu ni kwenye usafiri wa umma. Kuna gari la abiria iliyoandikwa kwenye mabano, Nakuru direct shuttle. Watu kadhaa wamesimama karibu na gari hilo wengine wakiwa wamekaa ndani ya gari. Mandhari ya nyuma inaonyesha maduka yenye bidhaa mbalimbali.

Mandhari ni ya usafiri ya umma. Kuna gari la abiria lililoegeshwa pembeni mwa barabara. Kuna kondakta wa gari hilo amevaa shati la rangi ya machungwa, amesimama karibu na gari hili. Watu wengine wanaonekana wakitembea mbele ya gari.

Mazingira ni ya usafiri ya umma. Kuna eneo la nje lenye shughuli nyingi karibu na kituo cha reli. Kuna watu wengi wakitembea na kusubiri na kuna magari mbali mbali kama vile: mabasi na magari madogo. Kituo cha reli kinaonekana na njia za reli na kuna ishara iliyoandikwa kwenye mabano Pipeline Railway Station . Mazingira yana miti na majengo mengi.

Mazingira ni ya usafiri wa umma. Kuna gari la abiria lililoengeshwa pembezoni mwa barabara. Matatu limepambwa na rangi angavu za bluu. Watu kadhaa wamesimama karibu na matatu ,wengine wakiwa wamepakia mizigo. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo ya mji na miti.

Mazingira ni ya usafiri ya umma. Kuna gari la abiria, aina ya basi, lililoegeshwa kando ya barabara. Basi hii, lina rangi ya zambarau. Gari lingine la abiria lenye rangi ya njano na bluu, linaonekana nyuma. Mandhari ya nyuma, ni majengo na miti.

Mazingira ni ya usafiri wa umma. Kuna basi la usafiri la umma lililoegeshwa kwenye kituo cha mabasi. Basi hilo limepambwa kwa rangi nyingi na lina michoro ya kisanii, ikiwa pamoja na picha kubwa ya mwanamke upande wa nyuma. Kando ya basi kuna kondakta amesimama akiwa na sare za kazi. Mandhari ya nyuma ni watu na majengo ya ghorofa.

Kategoria ni ya usafiri ya umma. Kuna mtaa wenye shughuli nyingi ambapo mabasi ya abiria yameegeshwa kando ya barabara. Matatu haya yana rangi mbalimbali na michoro. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kando ya barabara na baadhi yao wakiwa wamesimama katika vikundi.

Huu ni usafiri wa umma, kuna barabara inayoonekana kuwa na shughuli nyingi ikiwa na magari yakisafiri pande zote. Majengo yanaonekana nyuma. Kuna nguzo kubwa ya mawasiliano inayoonekana upande wa kulia. Upande wa kushoto wa barabara kuna eneo la kijani kibichi na ngombe.

Mazingira ni ya usafiri wa uma kuna gari la abiria lililoegeshwa kwenye kituo cha magari, gari hilo limeandikwa kwenye mabano Narok Line na lina rangi; nyeupe, buluu, jano na nyekundu kuna watu kadhaa wamesimama karibu na gari hilo. Mandhari ya nyuma ni mtaa wa kibiashara na majengo.

Mazingira ni ya usafiri ya umma. Kuna gari la abiria, lililoandikwa kwenye mabano, Feistal, kwa herufi kubwa. Watu wengi wamesimama karibu na basi hilo, wengine wakiwa wanasubiri kupanda na wengine wakipita. Mandhari ya nyuma ina majengo marefu, na ishara za biashara. Hali inaashiria mazingira ya mji mkuu.

Huu ni mandhari wa usafiri wa umma, kuna basi la abiria lililoandikwa kwenye mabano Perfect likiwa limeegeshwa barabarani. Basi hili lina rangi ya kijani kibichi. Kuna watu kadhaa wanaotembea karibu na basi na majengo yanaonekana. Pia nyaya za stima zinaonekana juu.

Mazingira ni ya usafiri ya umma. Kuna basi la rangi ya kijani na njano lililoegeshwa kando ya barabara. Mwanaume amesimama karibu na basi akishikilia bango lenye nambari arobaini na maandishi mengine chini. Kuna watu wengine wawili wanaonekana kwa umbali. Mandhari ya nyuma ni mabasi mengine na miti.

Kategoria ni ya usafiri wa umma. Kuna barabara kuu yenye magari mengi, iliyo na njia nne za magari, zinazoelekea pande tofauti. Kuna majengo marefu pande zote mbili za barabara, na anga limejaa mawingu. Magari madogo na malori, yanaonekana yakisafiri katika barabara hiyo.

Mazingira ni ya usafiri wa umma. Kuna kundi la watu wamesimama kando ya barabara huku mabasi ya umma yakiwa yameegeshwa karibu nao. Watu wengi wamevaa nguo za kawaida, baadhi yao wanaonekana wakishikilia mabango. Mabasi yana rangi ya samawati na yanaonekana kuwa ya kampuni ya usafiri wa umma. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo ya ofisi na miti.

Mazingira ni ya usafiri ya umma. Kuna barabara yenye gari mengi, pikipiki, mabasi na watu. Upande mmoja wa barabara kuna majengo ya biashara, wakati upande mwengine kuna eneo la kijani kibichi labda bustani. Mandhari ya nyuma ni majengo na inaonyesha shughuli nyingi za mchana katika mji.

Mazingira ni ya usafiri ya umma. Kuna gari la abiria likiwa limeegeshwa barabarani. Basi hilo lina rangi nyeupe na kijani na limeandikwa citihoppa. Nambari ya basi pia inaonekana. Watu kadhaa wanaonekana wakisubiri basi na wengine wamepakia mizigo. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo na miti.

Mazingira ni ya usafiri wa umma , kuna barabara yenye magari mengi ikiwa ni pamoja na malori, mabasi na magari madogo. Kuna polisi wa trafiki wanaonekna wakisimamisha magari, kuna alama ya barabarani inayoonyesha ishara ya tahadharini. Mandhari ya nyuma ina majengo, miti na nyaya za umeme.

Hii ni katika kituo cha usafiri wa umma. Kuna basi jeupe lenye kibandiko cha rangi ya chungwa na bluu, iliyoandikwa kwenye mabano Embassava Sacco mbele. Watu wamesimama karibu na basi na majengo yanaonekana nyuma.

Mandhari ni ya usafiri ya umma, kuna mabasi la abiria la metro trans yakiwa yameegeshwa barabarani. Mabasi haya yana rangi ya buluu na nyeupe na yameandikwa kwenye mabano metro tans kwa herufi kubwa. Watu kadhaa wanaonekana karibu na mabasi, wengine wakiwa wamesimama na wengine wakitembea.

Kategoria ni ya usafiri wa umma. Kuna eneo lenye shughuli nyingi mjini. Kuna watu wengi wakitembea na kusubiri usafiri. Pikipiki zimeegeshwa pembeni mwa barabara na mabasi yameegeshwa. Eneo la nyuma lina majengo na miti.

Mandhari ni ya usafiri wa umma. Kuna magari mbalimbali na barabara. Kuna basi kubwa la rangi ya machungwa na magari mengine na rangi tofauti tofauti. Kuna kuta mrefu wa sege upande mmoja wa barabara na upande mwingine kuna eneo la kijani lenye miti na kuta la bati.

Mazingira ni ya usafiri ya umma, kuna basi la abiria lililoandikwa kwenye mabano team petition prominent juu ya kioo cha mbele. Gari hilo lina rangi ya buluu na zambarau na nambari ya usajili. Watu wanaonekana kando ya barabara na mmoja wao ameshikilia bango. Mandhari inaonekana kuwa ni mji na majengo marefu yanaonekana nyuma.

Hii ni usafiri wa umma. Kuna basi la abiria lililoegeshwa kwenye kituo cha magari. Basi hilo limepambwa kwa rangi mbalimbali na lina nambari kwenye mabano arobaini na maandishi mengine chini yake. Upande wa kulia wa picha kuna jengo lenye maandishi yenye mabano Printing mia tatu. Watu wanaonekana karibu na basi hilo. Mandhari ya nyuma ni majengo ya ghorofa.

Huu ni usafiri wa umma. Kuna basi la usafiri lililoandikwa kwenye (city hoppa) na lina nambari la usajili. Basi hilo linaonekana likiwa barabarani na kuna magari mengine yanayopita. Mandhari ya nyuma ni majengo ya ghorofa na miti.

Huu ni usafiri wa umma. Mandhari unaonyesha mji yenye majengo marefu na barabara yenye magari yakisafiri kuelekea upande mmoja. Kuna magari aina ya lori na magari madogo kwenye barabara. Upande wa kushoto wa picha kuna ukuta refu na watu wakifunga barabara na upande wa kulia kuna majengo ya ghorofa.

Hii ni usafiri wa umma, kuna gari la abiria aina ya basi lililoegeshwa kando ya barabara. Basi hili lina rangi ya machungwa, nyeusi na nyeupe na michoro mbalimbali. Madirisha ya gari hilo yanaonyesha abiria wakiwa ndani ya gari. Mandhari ya mbele inaonyesha majengo ya mjini na matatu mengine.

Mandhari ni ya usafiri wa umma, kuna basi la abiria lililopakwa rangi ya zambarau likiwa limeegeshwa pembeni ya barabara. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi wengie wakitembea, wengine wakisuburi kupanda na wengine wameshuka. Basi lina maandishi Connection . Mandhari ya nyuma kuna miti ya kijani kibichi na majengo.

Huu ni kwenye usafiri wa umma. Kuna barabara yenye shughuli nyingi. Kuna gari la abiria lililona na rangi la kijani kibichi na maandishi kwenye mabano Runa Sacco likisafiri barabarani. Magari ya usafiri na pikipiki yameegeshwa kando ya barabara. Watu wanaonekana kando ya barabara wakitembea na majengo ya biashara yanaonekana pande zote za barabara.

Mazingira ni ya usafiri ya umma, kuna basi la abiria lililosimama kando la barabara huku watu wakiwa wamesimama karibu nalo. Basi hilo lina rangi ya waridi, kijivu na machungwa na linaonekana kuwa linasubiri abiria. Kuna nguzo kadhaa za barabarani zenye rangi nyeusi na nyeupe mbele ya basi.

Hii ni barabara kuu, yenye magari kadhaa pamoja na basi la buluu upande wa kushoto. Barabara inaonekana kuwa na njia nyingi na ina alama za barabarani. Kuna miti na mimea kando ya barabara na ishara za barabara zinaonekana upande wa kulia. Anga ni mawingu na inaonekana kuwa mchana.

Mazingira ni ya usafiri wa umma. Kuna basi la abiria lililoegeshwa kando ya barabara. Basi hilo lina rangi ya kijani na michoro mingine. Kwenye upande wa mbele wa basi hilo, kuna bango linaloonyesha nauli ya shilingi ishirini. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi hilo, wengine wakiwa wamevaa koti za zambarau. Mandhari ya nyuma ni majengo.

Mazingira ni ya usafiri ya umma. Kuna magari yalioegeshwa tayari kubeba abiria. Gari moja lina bango kubwa lililoandikwa kwenye mabano hamsini, Royal park, St. Marys. Kando ya gari hilo kuna watu wengi wanaoonekana kutembea. Mandhari ya nyuma ni miti na majengo.

Hii ni kategoria ya usafiri wa umma. Kuna gari la abiria lililoegeshwa mbele ya jengo la biashara. Gari hilo lina rangi ya nyeupe, bluu, njano na kijani na imeandikwa maneno kama vile, Voi, Mombasa, Mtwapa, Mavueni, Malindi.

Kategoria ni ya usafiri ya umma; kuna mabasi mawili ya rangi ya bluu yakiwa yameegeshwa kwenye kituo cha mabasi. Watu wamesimama karibu na mabasi na mazingira yana majengo na barabara.

Kategoria ni ya usafiri ya umma. Kuna basi mbili. Basi moja limeandikwa kwenye mabano perfect na lina rangi ya kijani na buluu. Huku nyingine likiwa na rangi nyeupe na nyekundu. Mabasi yote yanaonekana kuwa yameegeshwa katika eneo la mji.

Kategoria ni ya usafiri wa umma. Kuna taa za trafiki zilizosimama mbele ya majengo ya mjini. Nyuma ya taa za trafiki kuna jengo kubwa lenye madirisha mengi na basi la abiria likipita.

Mazingira ni ya usafiri wa umma. Kuna eneo la mji lenye watu wengi labda kituo cha mabasi na mabasi mawili yameegeshwa. Basi moja lina rangi ya zambarau na nyeupe na lingine lina rangi ya samawati. Kuna watu wamesimama kando ya basi ya zambarau na kuna majengo na maduka nyuma yao.

Mazingira ni ya ugavi wa maji na usimamizi wa taka. Kuna mabomba ya plastiki yenye ukuta marambili yaliyopangwa kwa rundo. Mabomba haya yana rangi, nyeusi na mistari ya inje inayofanana. Ndani ya mabomba ni ya rangi ya buluu.

Hii ni sehemu ya ndani ya jengo lenye rafu za chuma upande mmoja na mlango wa chuma wa rangi ya buluu upande mwingine. Rafu zinaonekana kuwa na chupa za maji. Kuta na mlango zimepakwa rangi ya buluu iliyokolea na madoa meupe.

Mazingira ni ya ugavi wa maji na usimamizi wa taka kuna tanki kubwa la maji lililo simama juu ya jengo lililo jengwa kwa matofali chini ya anga ya bluu. Tangi lina rangi nyeusi na limeandikwa kwenye mabano Roto, kuna antena kadhaa na miundo mingine midogo iliyo simama karibu na tanki hilo.

Mazingira ni ya ugavi wa maji na usimamizi wa taka. Kuna bomba la kijani la HDPE lililokunjwa. Bomba hili limefungwa kwa kamba nyeupe katika sehemu kadhaa ili kuliweka katika hali iliyokunjwa. Bomba hutumika sana kwa mifumo wa maji na linaweza kuhimili hali ya joto ya juu.

Kategoria ni ya ugavi wa maji na usimamizi wa taka. Kuna mwanamke akiwa ameshika bomba linalotoa maji huku wengine wamesimama nyuma yake. Mwanamke huyu amevaa shati lenye rangi na vesti ya kijani kibichi.

Mandhari ni ya ugavi wa maji na usimamizi wa taka. Kuna safu ya bomba za maji. Mabomba haya yametengenezwa kwa chuma na yanaonekana kuwa yamechakaa labda kutokana na hali ya hewa ama umri. Maji yanatiririka kutoka kwa baadhi ya mabomba yakionyesha kuwa yanatumika.

Mazingira ni ya ugavi wa maji na usimamizi wa taka. Kuna mabomba ya maji ya ardhi yaliyotengenezwa kwa polyethylene yenye msongamano mkubwa. Mabomba haya yana rangi nyeusi na yamepangwa kwa safu. Mandhari ya nyuma ni shamba la nyasi na miti.

Mazingira ni ya ugavi wa maji na usimamizi wa taka. Kuna majengo yanayoonekana yakiwa yamepangwa na kuna mizinga au mitungi kadhaa ya maji ya rangi nyeusi iliyo kwenye paa za nyumba.

Mazingira ni ya ugavi wa maji na usimamizi wa taka. Kuna bomba la maji la plastiki linalounganishwa na kiunganishi cha bluu, kilicho ndani ya shimo ardhini. Udongo unaozunguka bomba unaonekana kuwa mchafu na kavu na kuna mzizi midogo na vipande vya mimea iliyokauka inayoonekana karibu na bomba.